Hapa ni hospitalini ama huduma ya afya. Kuna daktari mmoja akiwa anasaidia mwingine ambapo amechomeka, huku mkono yake akimshikilia. Ni kama ameskia uchungu sana, ndio anamzuia kushika daktari amshike mkono yake.

Kuna chupa ndongo ambayo kifunuko yake ni blue ameeka shindano karinu yake. Hii ni chanjo ya homa ya manjano ya Rubella virus na vitu vingine kama Measles.

Hapa naona dawa aina ya vitamini ambapo imewekwa chupa chupa yenyewe imemwagika so imekusanya mahali pamoja ili ionekane hii kitu inakaa kitu ambaye inang'ara sana kama dhahabu, hii ni vitamin D three vile inaitwa.

Kuna mama mmoja ambaye ameva fulana ya bluu akiwa naweka maji kwa tanki , ambapo inatuonyesha 10 liters ya mtungi .Kuna mama mwingine ambaye anashika hiyo mtungi akiwa shati white ama fulana white .

Ni chanjo ya surua, matende na rubela ambayo imeandikwa measles virus na rubella virus vaccine life kuna chupa ndogo nne zenye dawa na moja imeshikiliwa kwa mkono. Chupa izi zina vifuniko vya buluu na maandishi meupe.